Jopo la watu waliopo katika eneo maalumu lililozungukwa na vifaa vya kielektroniki mfano wa taa, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya watu wazima kwa mafundisho ya aina tofauti.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu waliokalia katika madawati, huku meza zikiwa zimehifadhi majalada, madaftari ama vitabu, huku mmoja wao akisimama na kuwahutubia, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili shughuli za elimu ya watu wazima.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu waliokalia katika viti, likiwa limezungukwa na majalada ama matangazo yaliobandikwa katika ukuta, na moja kati yao wakiwa wamesimama mbele yao wakiwahutubia, ikiashiria kuwa ni mfano wa darasa linalotumika kwa ajili ya elimu ya watu wazima.

Jalada au kitabu chenye rangi mchanganyiko manjano pamoja na kijani. Kilichochapishwa maneno yasomekayo sekondari baiolojia kitabu kwa ajili ya wanafunzi wa kidato cha nne, ikiashiria kuwa ni kitabu kinachotumika kwa ajili ya elimu ya sekondari.

Eneo la ndani lililo tengenezwa na kupangwa kwa ustadi, lenye viti pamoja na meza, pamoja na vifaa vya kielektroniki mfano kompyuta mpakato, ikashiria kuwa ni eneo mfano wa darasa linalotumika kwa ajili ya elimu ya shule ya sekondari.

Mtu aliyevalia mavazi yenye rangi nyeupe akiwa mbele mfano wa ubao uliochapishwa maneno yasomekayo mfumo wa mmeng'enyo wa binadamu, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa darasa linalotumika kwaajili ya elimu ya sekondari.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa vitanda vilivyopangwa kwa ustadi, likiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya malazi, mfano wa shule ama elimu ya sekondari; wanaotumia wanafunzi kama bweni kwa ajili ya kupumzikia.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, waliokalia katika viti. Huku meza zikiwa na mashine za kielektroniki, mfano wa kompyuta mpakato. Likiashiria kuwa ni eneo ama chuo, linalotumika kwa ajili mafunzo ya kielimu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani waliokalia katika viti huku meza zikiwa zimeifadhi vitabu au mfano wa madaftari, huku mmoja kati yao akiwa amesimama mbele yao na akiwahutubia, ikiashiria kuwa ni eneo la darasa ama chuo linalotumika kwa ajili ya shughuli za kielimu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, waliokalia katika viti na meza zikihifadhi vifaa vya kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato. Ikiashiria kuwa ni eneo kama la darasa au chuo, linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kupambwa kwa ustadi lenye mjumuiko wa watu mfano wa wanafunzi waliovalia mavazi ya rangi moja ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa darasa au chuo kinachotumika kwa ajili ya kutoa shughuli za kielimu.

Eneo la ndani lililomfano wa maktaba lililotengenezwa na kuhifadhiwa rafu zenye mkusanyiko wa vitabu, pamoja na wanafunzi au mfano wa watu waliokalia katika viti, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa darasa ama chuo linalotumika kwa ajili ya shughuli za kielimu.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu waliokalia katika viti, huku meza zikiwa zimehifahdi vifaa vya kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya ufundi.

Watu waliopo katika eneo la ndani, waliovalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu, waliokalia katika viti huku meza zikihifadhi vifaa vya kielektroniki, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kama darasa kwa ajili ya kutoa mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu. Waliopi katika eneo la ndani lililozungukwa na vifaa vya kierektoniki. Ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa darasa linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu waliokalia katika viti huku meza zikiwa zimehifadhi vifaa vya kieletroniki ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwaajili ya kutoa mafunzo ya elimu ya ufundi.

Watu wawili waliovalia fulana zenye rangi tofauti bluu pamoja na machungwa, katika eneo lililozungukwa na viti pamoja na vifaa vya kielectroniki, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani waliokalia katika viti, huku meza zikiwa zimehifadhi mifano ya majalada ama madaftari, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya kiufundi.